Duka la nguo limejaa mavazi ya rangi ya kuvutia yakining'inia kwenye pau za kuonyeshea. kofia za majani zimetumika kama vichwa za mannequins zikionyesha ubunifu. Milango ya rangi ya buluu inatenganisha sehemu mbalimbali za duka. Mikoba na viatu pia vimepangwa kando vikikamilisha mkusanyiko wa bidhaa za mtindo.

Katika duka la kisasa mikoba mingi imepangwa kwa ustadi kwenye stendi, mikoba hii ina rangi na mitindo tafauti, kutoka nyeusi hadi sambarau ikionyesha mbali mbali, kando yake koti ya kijani imeningini'nia ikiongoza kwenye mkusanyiko wa mavasi. sakafu iliotakata na taa zinazongaa zinaonyesha mazingira ya biashara enye kuvutia.

Hili ni duka lililojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ya rangi za bulu. Juu ya rafu kuna nguo, vitambaa na bidhaa vingine vyote vikiwa vimefungwa vizuri. Bidhaa hizi zina rangi nyingi na miundo tofauti zikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa. Duka linaonekana kuwa limejazwa kikamilifu likiashiria biashara inayoendelea.

Kuna safu ndefu za koti za kiume zilizo pangwa kwa ustadi kwenye rafu. Rangi mbalimbali zinaonekana kutoka bluu, kahawia, hadi kijivu na maruni zikionyesha mitindo tofauti. Koti zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha duka la kisasa la nguo.

Duka la nguo chapa ya polo linaonekana wazi. Rasi zimejaa mashati, suruali na nguo zingine zilizopangwa vizuri. Baadhi ya nguo zimetundikwa, nyingine zumekunjwa. Rangi mbalimbali za nguo zinafutia macho. Taa za juu zinaangaza bidha, zikizifanya zionekane vizuri.

Hili ni duka la nguo lililojaa bidhaa. Nguo nyingi zimewekwa kwenye rafu na zingine zikininginia kwenye reki. Kuna aina mbali mbali za mashati, suruali na jaketi. Mwangaza wa duka unaangazia bidhaa vizuri. Inaonekana kama duka la kisasa la reja reja.

Duka la nguo liitwalo Max linaonekana wazi. Mlango mkuu umefunguliwa na watu wanaingia ndani. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimewekwa kwenye reki. Kioo kikiubwa kinatenganisha mambo ya ndani na nje ya duka. Bango kubwa lenye picha ya mtu limebandikwa kwenye nguzo ya blue .

Hii ni sweta yenye kofia au hoodie ya rangi ya kahawia iliyokolea. Imening'inizwa kwenye kamba ya kuuzia dukani. Ina kamba za kufunga shingoni na mfuko mmoja mkubwa mbele. Lebo ya bei au chapa ya nguo inaonekana. Nguzo zingine za nguo za rangi zinazofanana ziko karibu.

Hili ni duka languo za wanaume likionyesha suti na mashati. Nguo zimepangwa kwa makini kwenye reki na meza. Mifano ya mavazi ya wanaume imewekwa kwenye ukuta kama mapambo. Mwangaza wa taa kutoka juu unaangazia bidhaa.

Duka la nguo lenye kuta za rangi ya waridi na dari za kijani linaonekana. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye raki na vimepangwa kwenye rafu za mbao. Mimea ya kijani imewekwa kwenye chumba ikiongeza uzuri. Taa za kisasa za kufuatilia zimefungwa kwenye dari.

Shati mbalimbali za wanaume zimetundikwa kwenye milingoti ya chuma ndani ya duka la nguo. Mashati mengine yametundikwa kwenye reki ndefu ya nyuma huku mengine yakiwa yamewekwa kwenye rafu. Kwenye kona kura sanamu iliyovalia koti na suruali na taa zinaning'inia kutoka dari zikimulika bidhaa.

Barabara ya duka inaonyesha safu ya sanamu zilizovaa nguo za kike zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Kila gauni lina muundo wake wa kipekee baadhi zikiwa na maua na zingine zikiwa na rangi moja. Kwa nyuma, kuna mabango makubwa yenye picha za sehemu za uso.

Hiki ni kiingilio cha duka la nguo la LC Waikiki lenye nembo ya bluu inayong'aa. Madirisha makubwa ya kioo yanaonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa ndani. Mabango mekundu ya sale na punguzo yanaonekana mbele. Duka linaonekana kuwa safi na limejaa bidhaa za kisasa.

Ndani ya duka la kisasa ukuta mmoja umejaa miwani ya jua na shanga, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Upande wa pili wa duka kuna rafu zilizojazwa na mikopa, kofia na nguo zenye rangi mbali mbali. Sakafu inangaa na taa nyekundu za kufutia zinaonekana juu zikimulika bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la nguo, nguo nyingi zimetundiwa kwenye rack ndefu zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina tofauti. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua nguo, huku baadhi wakiwa wamevalia barakoa. Mabango mekundu yanaonekana yakionyesha bei au offer Taa zinaning'inia kutoka ndari zikimulika nafasi hiyo.

Duka kubwa la nguo limejaa shughuli na wateja wengi wakichagua bidhaa. Rafu na reki zimejaa nguo mbalimbali zikiwemo zile za sehemu ya wanaume inayoonekana kwa mbali. Wanawake kadhaa wakiwemo waliovalia jaketi za pinki na mashati ya zambarau wamekusanyika karibu na kaunta ya malipo, wengine wakisubiri kuhudumiwa na wengine wakichunguza bidhaa.

Katika duka hili kuna kibonzo lililovalia kofia kubwa na nguo za kisasa meza za duara zinaonyesha mikoba miekundu na miwani ya jua yenye punguza la twenty percent ukarabatikuna pia kofia nyingine na shanga maridadi zimepangwa kwa uangalifu vifaa mbalimbali vya mitindo vimejaa dukani vikivutia wateja.

Nguo mbalimbali, zikiwemo mashati na koti, zimening'inia kwenye chuma. Rangi na mitindo tofauti ya nguo zinaonekana, zikiwemo nguo za kijeshi. Hii inaonekana kama duka la nguo au sehemu ya duka la mitumba. Mwanga unatokana na taa za juu.

Kituo kikubwa cha nguo na vifaa vya mitindo kimeonekana kikiwa kimejaa bidhaa. Rafu nyingi zimejaza mashati, suruali na suti zilizopangwa kwa uangalifu. Kuna pia viti vya kupumzika na meza ndogo zilizopangwa katikati ya duka. Mwangaza wa taa za kisasa unaongeza uzuri na mng'ao.

Duka la kisasa la nguo za watoto linaonekana likiwa limepangwa vizuri na safi. Rafu ndefu zimetundikwa bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vidogo vya aina nyingi na soksi zenye rangi na michoro tofauti. Katika upande wa kushoto, rafu nyingine zinaonekana zikiwa na nguo nyingine za watoto. Sakafu pana ya duka ni safi na haina watu wowote kwa sasa.

Duka la bidhaa za mitindo linaonyesha rafu zilizojazwa vitu maridadi. Viatu vya kike, mikoba na vito vya dhahabu vimepangwa kwa kuvutia. Shanga, pete na bangili zimepangwa kwa uzuri kwenye mabango maalumu. Taa za ndani za duka zinaleta mwanga mzuri zikiangazia bidhaa.

Meza imejaa mashati mengi ya wanawake yaliyopangwa vizuri kwa rangi na mifumo tofauti yakiwa yamekunjwa yameonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa na bango la sale for forty five percent linaonekana nyuma baadhi ya nguo nyingine zimetundikwa kwenye reki kwa umbali zikionyesha kua ni duka la nguo.

Ikiwa na nembo kubwa ya Vivo yenye rangi ya chungwa, duka hili la nguo linaonyesha mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye rack ndani ya madirisha yake makubwa ya kioo. Nguo za kupendeza za kike na kiume zinaonekana zikining'nia na ndani kuna kioo kinachoakisi mazingira.

Katika duka la nguo, nguo nyingi za wanaume zimepangwa vizuri kwenye reki na rafu mashati ya polo yenye mistari ya buluu na kijivu yameninginia mbele huku ishara kubwa nyekundu ikitangaza sale 67% off. Nguo zingine za rangi mbalimbali zimerundikwa kwenye meza na kuonyeshwa kwenye rafu za ukutani.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya duka kubwa la nguo, wakichagua bidhaa mbalimbali. Baadhi yao wako karibu na counter ya malipo wakisubiri kuhudumiwa. Nguo zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye meza zikiwavutia wateja kuzichunguza. Inaonekana kuna shughuli nyingi za kibiashara.

Mwanaume akisafisha gari jekundu ambalo milango yake imefunguliwa. Anaonekana akitumia bomba kuelekeza maji ndani ya gari. Gari hilo linaonekana kuwa katika mchakato wa kutengenezwa au kusafishwa .Nyuma ya gari kuna magari mengine na vifaa vinavyoashiria kuwa eneo hilo ni karakana.

Gari Jeupe aina ya Toyota hearse limehegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ni kama gari la abiria au la kubebea mizigo .Nyuma ya gari kuna jengo dogo lenye paa ya rangi ya kahawia ,mazingira yanaonekana kuwa mashambani au nje kidogo ya mji. Anga lionaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Kuna gari la abiria la rangi ya fedha limesimama kwenye njia ya udongo. Nyuma yake kuna mwanga mkubwa uliojipanga ukionyesha tabaka tata na maumbile magumu. Anga juu linaonekana wazi likionyesha hali nzuri ya hewa na mimea michache imeenea mbele na chini ya eneo lenye miamba. Gari hilo linaonekana liko tayari kwa ajili ya safari.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya bluu limesheheni magari matatu. Gari moja jeusi la kifahari limesimama mbele, huku magari mengine mawili yakipangwa nyuma yake. Muundo wake wa ghorofa mbili unaonyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Nyuma yake kuna jengo refu likionyesha mazingira ya viwanda au ghala.

Hii ni gari aina ya Toyota landcruiser prado yenye rangi ya kijivu iliyokolea. Namba zake za usajili za Kenya zinaonekana nyuma. Imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe. Ina paa ya kubeba mizigo juu na viakisi vya upepo kwenye madirisha.

Hii ni gari aina ya pickup inaonekana kama Toyota Hilux. Ina rangi ya kijivu buluu iliyokolea na imepakiwa kwenye nyasi. Kuna miti mirefu ya aina ya misonobari nyuma yake. Kuna mng'ao wa chuma kwenye sehemu za gari kama vile pembeni na nyuma. Mtu anaonekana akiwa amekaa nyuma ya gari upande wa kulia.

Hii ni gari aina ya Subaru yenye rangi ya kijivu iliyokolea. Imepakiwa nje kwenye eneo la lami au saruji. Namba za usajili za Kenya zinaonekana mbele. Uzio wa chuma wenye waya unaonekana nyuma. Kuna mwanga wa jua ukimulika gari na kusababisha vivuli.

Gari la rangi ya kijivu limesimama mbele. Taa zake za mbele zimewashwa kuonyesha linatumia. Muundo wake unaonekana wa kisasa na wenye kuvutia. Kuna fremu ya chuma inayongaa kwenye grili ya mbele. Gari limeegeshwa mbele ya ua, au ukuta ulio na nakshi.

Gari dogo la abiria rangi nyeupe lilimesimama barabarani. Ni matatu na namba ya usajili ni KBG 719Q. limeegeshwa karibu na jengo lenye maandishi Bill Court. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga wa kutosha. Mazingira yanaonyesha barabara ya mtaa yenye miti na nyumba.

Hii ni gari ya aina ya van ya abiria ya rangi ya fedha. Imepakiwa kwenye eneo lenye changarawe au kokoto. Magurudumu yake yana rim za rangi ya kahawia iliyokolea. Kuna madirisha meusi yenye vioo vilivyotiwa giza. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine chini ya anga la bluu.

Simu ya mkononi inaonyesha video ya Youtube. Kichwa cha video ni FARE THEE WELL BABY ARIANA . Video inaonyesha programu ya mazishi ya marehemu Ariana. Chini ya video kuna mapendekezo mengine ya video ikiwemo mziki. Mziki mmoja unaitwa me too wa Abigael Chams na Harmonize.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha udereva ndani ya gari. Anarekebisha kioo cha ndani vha gari akitabasamu. Mwanaume mwenye ndevu anamwangalia kutoka nje ya gari. Gari jekundu linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma yao. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya sehemu ya kuuza magari.

Gari dogo la abiria rangi nyeupe limesimama. Mlango wa upande wa abiria umefunguliwa . Namba ya usajili wa gari ni KDR 163D . Limeegeshwa kwenye eneo la zege na mimea kando. Mtu anaonekana akitembea upande wa kulia mbali.

Gari aina ya Subaru Forester lenye rangi nyekundu limesimama. Namba ya usajili wa gari ni KCV 564G. Limeegeshwa kwenye eneo la zege karibu na ukuta. Nyuma yake kuna ua wa chuma na majengo. Magurudumu ya gari yana rimu nyeusi.

Gari la zamani aina ya Thunderbird linaonekana kwa karibu. Rangi ya gari ni bluu nyepesi au kijani kibichi kilichokolea. Nembo ya Thunderbird imeandikwa kwa herufi za dhahabu ubavuni. Kuna pia mapambo ya chuma yenye milia iliyonyooka. Kioo cha mbele cha gari kinaakisi mandhari ya jua.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani na dashibodi. Usukani una nembo ya Toyota katikati. Dashibodi ina redio na vidhibiti vingine vya gari. Kuna kiti cha abiri mbele na sehemu ya kichwa ya kiti cha dereva. Kitabu au karatasi chenye rangi kinaonekana kikiwa kimekaa kwenye kiti cha abiria.

Hili ni gari la zamani sana aina ya vintage car . Lina rangi ya kijivu na ina muundo wa wazi juu bila paa. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia, yakilingana na kisanduku cha mbao kilicho kando. Inapakiwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe ya mraba. Nyuma kuna ukuta wenye mimea inayopanda na uzio wa chuma.

Hii ni gari aina ya Subaru Forester enye rangi nyeupe. Imepakiwa kwenye eneo la wazi lenye changarawe au udongo. Namba za usajili za Kenya zinaonekana mbele ya gari. Nyuma kuna magari mengine na uzio wa chuma. Miti inaonekana mbali.

Katika chumba kikubwa cha maonyesho, magari kadhaa yamepangwa kwa ustadi. Gari jeusi zuri lenye namba za kenya limewekwa katikati liking'aa chini ya taa za dari. Nyuma yake kuna magari mengine yote yakionekana mapya kabisa. Ukuta wa vioo mrefu upande wa kulia unaruhusu mwanga wa nje kuingia na kuonyesha magari mengine yaliyopo nje ya jengo.

Gari aina ya Toyota landcruiser prado limepakiwa nje ya nyumba. Rangi yake ya kijivu inalingana na mazingira ya jengo hilo. Linaonekana kuwa katika hali nzuri likionyesha limetunzwa vizuri. Lango la buluu lenye muundo wa chuma linaonekana nyuma yake. Gari hili limepakiwa kwenye eneo la changarawe mbele ya ua wenye nyasi.

Gari kubwa nyeupe aina ya van likionekana limepakiwa kwenye lami. Lina madirisha meusi na nambari nambari ya usajili inaonekana nyuma yake. Gari hili linaonekana kuwa tayari kwa ajili ya usafirishaji wa abiria. Mazingira yana miti na mimea kando ya barabara.

Lori kubwa la kubebea magari lenye rangi ya chungwa, limebeba magari kadhaa meupe na ya rangi ya limau yakiwa yamepangwa kwenye staha zake mbili. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti kwa mbali chini ya anga lenye mawingu. Picha hii inaonekana kama skrini iliyopigwa kutoka kwa simu ikionyesha upau wa anwani ya kivinjari ya juu.

Usiku, gari jeupe aina ya vani imepakiwa kwenye eneo la maegesho lenye vigae. Taa za jengo refu la kisasa zinaonekana kwa nyuma, zikimulika mandhari. Magurudumu meusi yanaonekana wazi, yakitofautiana na rangi ya gari.

Gari ndogo la rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya kifusi. Namba za usajili za njano zimeonekana wazi nyuma ya gari. Kituo cha mafuta cha Astrol kinatambuliwa kwa mbali, kikiwa na rangi za bluu na njano. Mwangaza wa jua unaangukia kwenye gari na kuakisi mazingira yake.

Gari la kisasa lenye rangi ya fedha limepakiwa kwenye eneo la lami. Taa zake za mbele ziko wazi zikionyesha muundo wake maridadi. Nyuma yake kuna jengo la biashara lenye maduka na mwavuli mwekundu. Nambari ya usajili ya gari inaonekana wazi mbele yake.

Gari ndogo jeusi aina ya toyota limesimama kwenye eneo la wazi lenye sakafu ya vigae. Namba zake za usajili zinaonekana wazi mbele. Nyuma yake kuna lori dogo jekundu na jengo kubwa jeupe lenye milango ya roli. Upande wa kushoto mabango makubwa ya matangazo na gari jingine la abiria linaonekana kwa mbali.

Gari dogo jeusi la kisasa limesimama kwenye eneo lililofunikwa na nyasi fupi likiangalia upande wa kulia. Magurudumu yake yana rimu za metali zenye muundo wa nyota, na ndani yake kuna breki za rangi nyekundu zinazovutia. Madirisha ya gari yamefunikwa na juu ya madirisha kuna vizuia upepo vyeusi.

Mwanaume anampatia mwanamke funguo za gari kwenye meza. Wanandoa wanatabasamu, wakionyesha furaha na kuridhika na huduma. Nyaraka zimetandikwa mezani, zikiashiria makubaliano ya kibiashara.

Kona ya mbele ya gari imeonyeshwa wazi huku milango yake ikiwa imefunguliwa. Kiti cha dereva kimetulia na usukani imefunikwa kwa nyenzo ya kahawia. Gari jingine linaonekana likiegeshwa mbele ya ua wa chuma nje.

Mistari mingi ya magari meupe imepakiwa kwa mpangilio mzuri. Anga ya blue yenye mawingu meupe inaonekana juu ya magari hayo. Magari yote yanafanana yakionyesha huenda ni katika eneo la mauzo au maonyesho.

Hapa kuna gari jeusi linaloonekana kama aina ya station wagon . Limepakiwa kwenye sehemu ya kuegesha magari yenye vigae chini ya muundo wa paa wenye nguzo za njano. Gari lina namba ya usajili ya Kenya KCS 181S na linang'aa kwa jua.

Ukiingia sokoni, safu za mboga za majani zimepangwa kwa wingi. Mwanamke amesimama akichagua mboga huku kukiwa na wauzaji wengine kwa mbali. Mifumo mikubwa ya rangi nyeusi imetandazwa juu, ikitoa kivuli na kulinda dhidi ya hali ya hewa. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Meza imejaa vikuku na mikufu ya rangi nyingi, bidhaa zimepangwa kwa kuvutia zikionyesha ufundi wa kiafrika, watu wawili wanaonekana wameketi nyuma ya meza wakiuza. Mazingira yanaonekana kua sokoni au duka la zawadi.

Soko kubwa limejaa bidhaa nyini chini ya paa la bati. Rangi kuu ya bidhaa chini ni nyekundu au zambarau. Kuna ngazi na kizuizi cha buluu upande wa kulia. Paa lina umbo la duara na limetengenezwa kwa bati. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Mitaani kuna duka la biashara la bidhaa za kitamaduni. Nguo na vitambaa vyenye rangi angavu vimetundikwa juu. VIatu vingi vya ngozi vimepangwa chini vikisubiri wateja. Kuna pia mikoba na mapambo ya aina mbalimbali yametundikwa. Watu kadhaa wanatembea katikati ya vibanda.

Hili ni duka la viatu lililoko nje lililojengwa kwa turubai. Viatu vingi vya aina tofauti vimepangwa na kuonyeshwa kwa wateja. Baadhi ya viatu vimening'inia kwenye kamba, vingine vikiwa vimerundikwa. Kuna ndoo nyekundu chini na vifaa vingine vya kupanga viatu.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa mbalimbali. Vifaa vya mapambo vimewekwa wazi kwa ajili ya kuuza mbele. Watu kadhaa wanatembea au kusimama kati ya vibanda. Kuna vibanda vyenye paa nyekundu na buluu vinavyouza nguo.

Duka limejaa rekodi za mziki, CD, na vifaa vya zamani vya kusikiliza. Gramafoni ya dhahamu imetundikwa ukutani, ikiongeza mvuto wa kale. Rafu zimejaa kanda za muziki na vitabu vya zamani, zikiunda mkusanyiko mkubwa wa burudani.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali za chakula zikiwemo viazi na vitunguu zilizopangwa chini. Watu wengi wanashughulika na shughuli za ununuzi na uuzaji huku lori la kijani likipakua bidhaa. Jengo kubwa lenye rangi ya kijani na kahawia linaonekana kwa mbali likiashiria mazingira ya mjini.

Kuna rundo kubwa za soksi za rangi mbalimbali na saizi tofauti zikiwa zimerundikana juu ya kashata la chuma la matundo. Baadhi ya nguo zingine zimeonekana zikiwa zimetundikwa nyuma. Sakafu ya udongo chini ya kasha hilo ina uchafu na takataka zilizotawanyika ikionyesha mazingira ya soko au duka la mitumba.

Eneo lenye maduka mengi linaonyesha viti vya saruni vilivyotawanyika. Watu kadhaa wameketi kwenye viti hivyo wakisubiri huduma. Bidhaa mbalimbali zimetundikwa na kuwekwa kwa ajili ya kuuzwa. Barabara katikati ya maduka inaonekana kuwa na shughuli na watu wakitembea huku na huko.

Soko limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo shanga, mikufu na mapambo mengine yenye rangi nyingi. Bidhaa hizo zimetandazwa chini na kutundikwa, zikionyesha ufundi wa mikono. Gari jeupe linaonekana kwa mbali, likiashiria kuwa soko hilo lipo karibu na barabara.

Shanga na mikufu mingi imeonyeshwa nje kwenye soko. Bidhaa hizi zenye mitindo tofauti zinaning'inia zikivutia macho. Barabara iliyo karibu inaonekana kuwa na watu wanaopita na kupendeza bidhaa hizi. Hii inaonekana kama duka la zawadi au bidhaa za kitamanduni.

Kibao kikubwa cha matangazo kimewekwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi mawili, moja la kijani na jingine la manjano na kijani yamepakiwa karibu. Watu kadhaa wanatembea na baadhi wamekusanyika karibu na vibanda. Kuna pia pikipiki imepakiwa upande wa kulia.

Meza kubwa imefunikwa na bidhaa za sanaa za mikono zenye rangi mbalimbali. Shanga, vikuku na mapambo mengine yamepangwa kwa ustadi yakivutia macho. Wauzaji wamekaa nyuma ya meza wakisubiri wateja wa bidhaa zao. Kuna pia nguo zenye michoro ya kiasili zimetandazwa chini.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linaonekana kando ya barabara. Watu wanauza nguo na bidhaa nyingine zilizotandikwa chini au kutundikwa kwenye vibanda. Juu ya soko, bango kubwa la matangazo la feeding the nation linaonekana wazi.

Shanga nyingi za rangi mbali mbali zimetundikwa na kuuzwa sokoni. Baadhi ya shanga zimetundikwa kwenye fremu ndogo zikionyesha urembo wake. Muuzaji anaonekana nyuma ya bidhaa akihudumia wateja. Nuru kali ya juu inaangukia kwenye bidhaa ikionyesha wengi wa shanga zinazopatikana.

Soko kubwa limefurika na bidhaa na wanunuzi. Masanduku makubwa yamejaa matunda ya parachichi na limau, yakionyesha wingi wa mazao. Watu wanatembea kati ya vibanda wakitafuta mahitaji yao na kuendelea na biashara zao za kila siku.

Duka la wazi linaonyesha bidhaa nyingi za kuuza zimetundikwa na kupangwa. Viatu vya kike vimetundikwa kwa wengi vikiwa na rangi na miundo mbali mbali. Vitu vya asili na shanga vimepangwa mezani, kuna pia mikopa la nguo za kitamaduni zimetundikwa kwa kuuza. Mteja moja amesimama akichunguza bidhaa.

Eneo la kibiahsra lililojazwa bidhaa za kitamaduni. Viatu vya ngozi na shanga vimetundikwa na kupangwa kwenye stendi ndefu. Aina mbali mbali za mapambo na zawadi zimetawanyika kila mahali. Njia nyembamba inaruhusu wateja kupita katikati ya vibanda.

Maduka ya rejareja yanaonyesha mkusanyiko mkubwa wa shanga zenye rangi mbalimbali mkufu na vikuku vimetundikwa na kupangwa vizuri ikiashiria ufundi wa mikono rangi angavu kama vile chungwa, kijani na buluu zinachanganyika na kuunda mandhari ya kuvutia.

Mkusanyiko wa nguo nyingi zenye rangi tofauti zimetundikwa na kutawanyika. Nguo hizo zimepakwa juu ya rundo la vitambaa vingine, zikionyesha machafuko. Kuna pia nguzo ya mbao inayoonekana katikati ikisaidia muundo wa vibanda. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au eneo la wazi lenye bidhaa nyingi.

Jengo refu la ghorofa tano linasimama mbele likiwa na rangi ya dhahabu na vipande vya zambarau. Kila ghorofa lina roshani na maduka mbalimbali yamepangwa kwenye ghorofa ya chini. Ishara nyekundu juu yake inasomeka M4 Apartments ikionyesha jina la makazi.

Jengo refu la ghorofa linaonekana chini ya anga la buluu lenye mawingu Kuta za jengo zina rangi ya kahawia na zimepambwa kwa mistari ya buluu, upande wa kulia kuna ukuta wa bati ukionyesha eneo lililofungwa, kuna pia nyasi kavu upande wa kulia wa picha.

Mandhari ni ya majengo ya ghorofa mengine yakiwa bado hayajakamilika. Kuna kuta ya matofali isiopakwa rangi mbele. Majengo mawili ya juu yana muundo tofauti na rangi tofauti. Anga linaonekana kuwa safi na buluu likiwa na wingu ndogo. Inaashiria eneo la ujenzi au maendelezo ya makazi.

Hii ni jengo refu la ghorofa likionekana kutoka chini. Lina madirisha mengi na roshani likipanda juu angani. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye buluu safi . Kuna mti wa mitende karibu na jengo ukionyesha majani yake. Muundo wa jengo unaonekana wa kisasa na mrefu.

Jengo refu lina bango kubwa lenye maandishi To Let . Bango hilo linaonyesha namba za simu kwa ajili ya kuhoji. Chini yake bango jingine la Omega mabati limetundikwa wima. Mazingira yanaonyesha nyaya nyingi z umeme au mawasiliano. Anga lina mawingu meupe na kuna matawi ya miti upande wa kulia.

Hili ni jengo la biashara la ghorofa mbili likiwa na rangi ya buluu. Chini kuna duka la Safaricom likiwa na ishara yake ya kijani. Kuna ngazi za nje za buluu zinazopanda kuenda ghorofa ya juu. Eneo la mbele ni wazi na lina changarawe au udongo. Kuna nyanya za umeme zikivuka anga safi la buluu.

Uwanja mpana wenye nyasi fupi za rangi ya kahawia unaonekana mbele, chini ya anga lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa mbali, kuna safu ya nyumba za kifahari zenye paa za rangi tofauti na usanifu wa kipekee, zilizojengwa juu ya ardhi iliyo inuka. Waya za umeme zinaonekana zikivuka angani, zikionyesha uwepo wa miundombinu ya umeme.

Jengo refu jipya na la kisasa limesimama wima likielekea angani. Madirisha yake yakiwa yanaakisi anga la bluu na mawingu meupe. Kamba za umeme zimetanda mbele ya jengo hilo zikipitia jengo jingine refu lililojengwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Miti yenye maua ya zambarau na kijani imepamba sehemu ya chini ya jengo hilo.

Jengo refu lenye rangi ya kahawia na madirisha meusi ya bluu limesimama imara chini ya anga lenye mawingu meupe. Upande mmoja wa jengo unaonekana kuwa na uzio wa mabati huku upande mwingine ukiwa na mimea mifupi. Inaonekana kuwa jengo la biashara au la makazi likionyesha usanifu wa kisasa.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeupe limeonekana likisimama wima. Kila ghorofa lina vizimba vyenye uzio wa chuma vikiongeza uzuri. Jengo jingine lenye rangi ya kijani limeonekana upande wa kushoto likiungana nalo. Waya za umeme zimetanda mbele ya jengo likionyesha miundombinu.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana, likionyesha madirisha mengi yenye rangi ya bluu na fremu nyeusi. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa na linaonekana limepakwa rangi ya kahawia na sehemu nyingine nyeupe. Waya za umeme zimeonekana zikipita mbele ya jengo hilo.

Majengo mawili marefu ya kisasa yamesimama dhidi la anga ya buluu lenye mawingu meupe ikizungukwa na miti mirefu ya kijani moja ni refu na jeupe huku jingine likiwa na rangi ya dhahabu na muundo wa kipekee majengo haya yanaonekana kuwa ya kibiashara au ofisi.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga safi la bluu. Mbele kuna ua wa bati unaozunguka eneo la ardhi wenye nyasi kavu na miti midogo. Juu angani nyaya kadhaa za umeme zimepangwa kwa usawa.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kijivu limesimama nyuma ya uzio wa mabati. Maji ya kuhifadhia yamewekwa juu ya jengo yakionyesha maisha ya mjini. Nguo zimetundikwa nje ya madirisha ya jengo ikikaushwa na jua. Nyasi kavu zimefunika sehemu ya mbele ya uzio na anga la blue lina mawingu meupe.

Nyumba ndogo yenye kuta za rangi isiyokolea na paa la kahawia inaonekana ikizungukwa na bustani nzuri. Milango na madirisha yanaonekana baadhi yakiwa na nondo nyeupe. Mbele ya nyumba kuna vichaka vya kijani kibichi vilivyo pogolewa vikipamba mandahari. Miti mirefu na mikubwa inapatikana pande zote za nyumba ikiongeza kivuli na uzuri wa asili.

Kona ndefu yenye milango mingi ya rangi nyeupe inaonekana. Kuna vipini virefu vyeusi vilivyowekwa kwenye kuta labda kwa usalama. Sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu na kuna mwanga kutoka mwisho wa kona. Ni eneo safi na lenye mpangilio.

Jumba kubwa la kisasa linaonekana likiwa na kuta za mawe na kamba za chuma zenye milango mikubwa ya chuma. Sehemu ya juu ina baraza ndogo na mazingira yote yanaonyesha nyumba ya makazi. Uzio wa ukuta wa chini unaonekana kushoto na nyumba zingine ziko nyuma.

Jengo lisilo kamilika limejengwa kwa matofali na lina madirisha yenye nondo. Mlango mweusi wa chuma limefungwa na kuna gogo la mti na mawe yaliyoachwa mbele yake. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Mti mkubwa mwenye shina nene umesimama katikati, ukiwa na kibao kidogo cheupe kilichobandikwa to let na namba ya simu. Nyuma yake Kuna majengo marefu ya kisasa na miti mingine ikionyesha mazingira ya jiji au makazi ya kisasa .Uzio wenye ncha Kali unaoekana chini.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na kuta za kijivu na nyekundu na matangi ya maji juu ya paa likisimama chini ya anga safi la buluu. Mbele ya jengo hilo kuna uzio wa mabati unaozunguka eneo la ujenzi au la kuhifadhia mbao ambapo mirundo ya mbao imerundikana. Njia ya udongo inaonekana kuelekea mbele ikionyesha eneo la viwanda au makazi.

Nyumba tatu za kisasa zimepangwa kwa mpangilio mzuri chini ya anga la bluu na mawingu. Kila nyumba ina paa la kijivu na kuta za matofali na rangi ya bluu. Uwanja mbele ya nyumba umefunikwa kwa kokoto, ukiipa eneo hilo sura safi.

Wateja wanasimama kwenye foleni wakisubiri huduma kwenye kaunta za kulipa. Feni mbili za dari zinaning'inia juu ya kaunta. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu chini ya kaunta, zikiwemo friji ya vinywaji. Sanduku kubwa lenye bei linaonekana upande wa kulia.

Jengo refu la biashara lenye jina china square limeonekana wazi, ubuni wake unafanya ligundulika kwa urahisi na rangi za kuvutia zimeongezwa ,njia pana ya zege ipo mbele ikionyesha nafasi wazi ya kutembea kuna pia miti midogo kando ya jengo ikiongeza urembo wa mazingira.

Mhudumu wa kike aliyevaa barakoa na glovu anahudumu kwenye kaunta ya malipo. Kaunta hiyo ina ranginya bluu na ina kioo cha plastiki kwa ulinzi. Nyuma yake kuna duka la viatu na wateja wengine wanaonekana kwa mbali. Eneo lote linaonekana kuwa la kisasa na lenye taa za kutosha.

Hili ni duka la vileo lenye rafu zilizopangwa kwa wingi. Chupa za vinywaji vikali za aina mbalimbali zimejaa kila rafu. Pipa la mbao lenye chupa za soda na divai limewekwa katikati likiongeza mvuto. Mahali hapa panaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri tayari kuwahudumia wateja wa kinywaji.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kuuza chakula. Kuna friji kubwa za kuonyeshea nyama na bidhaa nyingine za jokofu. Matunda na mboga yanaweza kuonekana kwenye rafu nyuma. Taa nyingi zinaangazia bidhaa zikiifanya ionekane vizuri. Inaashiria duka la kisasaa la vyakula.

Duka la viatu linaonyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kuna uteuzi mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo sandali na buti. Kuta za duka zimepakwa rangi ya manjano zikiipa mwonekano wa kuvutia. Mabango yenye matangazo na bei za viatu yanaonekana dukani.

Duka kubwa la Carrefour limejaa bidhaa mbalimbali. Makasino ya malipo yanaonekana mbele na mmoja anafanya kazi. Rafu ndefu zimejaa bidhaa tofauti zilizopangwa vizuri. Ishara za bei na matangazo yametundikwa juu ya rafu. Taa za dari zinaangaza duka lote.

Duka la keki na kahawa liitwalo Cafe Naivas linaonekana. Kuna bidhaa za kuoka zilizopangwa kwenye kaunta ya vioo. Rafu za mbao zimewekwa juu ya kaunta zikiwa na mapambo. Upande wa kushoto, kuna mkate uliopangwa vizuri kwenye rafu. Mazingira yanaonyesha ndani ya duka kubwa ya rejareja.

Katika duka, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, upande wa kulia kuna chokoleti na sniker zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna magunia na paketi za bidhaa za vyakula kama vile unga. Sakafu inaonekana wazi a kuna karatasi chache chini.

Duka kubwa la kisasa linaonyesha safu ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri. Bidhaa mbalimbali kama vile michuuzi, vyakula vilivyofungashwa na karatasi za choo zimepangwa kwenye rafu. Ishara Clean Shelf inaonekana wazi upande wa kushoto wa picha. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa lenye mauzo ya nguo. Nguzo kubwa za nguo zilizokusanywa zimewekwa juu ya meza nyekundu. Alama za big discount up to sixty percent off zineonekana zikining'inia juu. Nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimetupwa kiholela kwenye meza.

Duka kubwa linaonyesha vifaa vya kieletroniki hasa mashine za kufulia na kuosha vyombo. Bidhaa nyingi za LG zimepangwa kwenye sakafu iliyosafi na vigae vya mraba. Mabango ya matangazo ya vifaa yananing'inia na kuonyeshwa juu.

Duka kubwa la vyakula limepangwa vizuri likiwa na matunda na mboga safi zilizopangwa kwenye rafu mananasi, tikitiki maji na tofaha vinaonekana vikiuzwa katika sehemu maalum. Ishara za Eat Good Feel Good zimetundikwa juu zikinyesha mwelekeo wa duka.

Mtu anasukuma tororoli lililojaa bidhaa ndani ya duka kubwa la rejareja. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo vyakula na vinywaji vilivyopangwa vizuri. Maduka yanaonekana safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Duka kubwa la Carrefour linaonekana likiwa na idadi kubwa ya wateja. Mikokoteni ya ununuzi imepangwa upande wa kulia ikiwa tayari kutumiwa. Watu wanatembea ndani ya duka wengine wakifanya ununuzi na wengine wakizungumza. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Taa za dari zinaangaza nafasi nzima.

Ktika duka kubwa la mboga rafu zimejaa aina mbalimbali za matunda na mboga safi zilizopangwa vizuri zikiwemo bilingani, matango, nyanya na viazi kila bidhaa ina label ya bei ianyoonyesha jina na garama yake upande wa kulia sehemu ya mguu wa mteja inaonekana ikionyesha uwepo wa wanunuzi.

Bango kubwa la welcome to Carrefour mlangoni linaonekana. Mikokoteni mingi ya ununuzi imepangwa upande wa kulia ikiashiria utayari wa kuhudumia wateja. Ndani ya duka, rafu zimejaa bidhaa na watu wanatembea wakiendelea na ununuzi wao. Nembo nyekundu ya moyo imetundikwa juu ya mlango ikiongeza hisia ya kukaribisha.

Duka kubwa la jumla linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji ni vitafuno zikiwa zimepangwa vizuri wateje wanaonekana wakitembea kwenye njia na bango lenye namba tatu linaonyesha sehemu ya maji soda mkate vitafunio na biskuti.

Duka kubwa lina lafu nyingi zilizojazwa bidhaa. Mafuta ya kupikia yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu ndefu chupa za vinywaji vingine na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu za nyuma. Taa za dare zinaangaza nafasi nzima zikifanya bidhaa zionekane vizuri.

Duka kubwa la kisasa lina bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza .Rangi nyekundu na nyeupe zinatumika sana kwenye mabango na vibao vya bei zikiashiria ofa au sehemu za bidhaa, dari ina mapambo ya mbao na taa nyingi zinazong'aa zikiangazia nafasi yote wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Katika duka kubwa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti na vinywaji. Zikiwa zimepangwa vizuri. Kati kati ya njia kuna katoni tupu iliyofunguliwa sakafuni. Taa za duka zinamulika vizuri sehemu hiyo, na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu zikisubiri kununuliwa na wateja.

Kuna eneo la maduka makubwa likionyesha rafu zilizojazwa bidhaa za rejareja. Chupa za vinywaji na pakiti za bidhaa zingine zimepangwa kwa wingi. Toroli ya ununuzi inaonekana upande wa kushoto ikisubiri kutumiwa na wateja. Nafasi ni pana na ina mwanga wa kutosha. Kuna pia vibandiko vya matangazo ya bidhaa vimewekwa juu.

Rafu za duka la viatu zimejaa aina mbalimbali za viatu vya michezo na vya kawaida viatu vya rangi tofauti vimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe mabango ya matangazo ya viatu yanaonekana juu ya rafu inaonekana kama sehemu ya duka kubwa la viatu.

Duka kubwa lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo vitafunio na vinywaji. Taa nyingi zinang'aa kutoka dari, zikiangazia nafasi yote. Mteja mmoja anaonekana akitembea kwenye njia, huku mikokoteni ya ulelezi ikiwa imepangwa mbali.

Duka kubwa linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo za watoto na za afya zikiwa zimepangwa vizuri. Upande wa kulia kuna stendi kubwa ya njano yenye bidhaa za Medela na karibu nayo kuna sanamu ya mtoto iliyovalia gauni la buluu . Sakafu ina vigae safi na taa zinaning'inia kutoka dari zikimulika bidhaa.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa za plastiki za rangi mbali mbali. Zikiwemo vyombo na vikapu. Wateja wawili mwanaume na mwanamke wanaonekana wakichagua bidhaa, kutoka kwenye rafu huku tolori la ununuzi likiwa karibu. Taa za duka zinamulika vizuri sehemu hiyo na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu.

Duka la Naivas lenye nebo kubwa ya machungwa na kijani linaonekana. Nje ya duka wafanyikazi wawili wamesimama karibu na sehemu za kuuza matunda na mboga. Bendera ndogo zenye ujumbe wa karibu Naivas na mabango mengine yanatangaza bidhaa na huduma.